Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja. Wote wameshika minazi. Mmoja anaivuta maji ya nazi. Hii inadhihirisha kuwa ni eneo ya pwani. Nyuma yao kuna magari.

Mwanaume mmoja, aliye na kofia nyeupe kichwani, anaonekana kuwa mwenye biashara ya kuchoma mahindi kwa kutumia jiko linalotumia moto ya makaa. Hapa ni sehemu ya kupokea vyakula vya mitaani nyuma yake kuna mti.

Sekta hii ni ya kuendeleza biashara ya kuuza samaki iliyovuliwa bahari. Mwanamke mmoja aliyevalia kofia na shati ya buluu, anmaonekana akiwa amebeba samaki mmoja. Kando yake ni mwanaume aliye na miwani machoni.

Pwani ina mchanga mweupe, mimea na miti ya kijani kibichi, kibanda kilicho na paa ya nyasi kinaonekana hii inadhihirisha sehemu ya kupumzikia au kuendeleza utalii katika nchi.

Mazingira inaonyesha kubwa hivi ni sehemu ya kuwaosha, na kuwaanika samaki waliovuliwa wa bahari. Mwanamume mmoja aliyevaa long'i ya bluu, anatumia ratili kuwapima.

Meza iliyotengenezwa na bao ya hudhurungi ina sahani nyeupe iliyo na vyakula vya kuvutia kwa ladha na rangi. Wali, nyama na nyanya iliyokatwa. Hii ni sehemu ya kupokea chakula cha kuvutia.

Ng'ombe aliye na rangi ya kuchanganya, nyeupe na nyeusi anakamwa kutumia mashine. Mazingira inaonyesha kuwa huu ni ukulima sakafu ya nyumba yake ni ya kijivu.

Twiga wamefungiwa kwenye eneo iliyozingirwa na vyuma. Nyani wako huru, hii inadhihirisha kuwa utalii umeendelezwa katika eneo hii. Miti ni ya kijani kibichi.

Juu ya meza nyeupe kuna sahani iliyo na chakula ya kuvutia kwa rangi na ladha nayo ni wali ya manjano na kuku. Hii inaonekana kuwa sehemu ya kupokea vyakula vitamu.

Mazingira ni wakati wa mchana. Jua inawaka. Angani kukiwa na mwanga. Nyasi safi iliyokatwa inaleta mandhari ya kuvutia. Miti ina matawi ya rangi ya kijani.

Barabara ni ya lami. Mwanaume mmoja anaonekana akitembea mwenye shati ya buluu na bangili ya rangi ya Kenya kwenye mkono wake. Upande wa kushoto nyumba ndogo imezingirwa na miti na misitu.

Sahani kubwa ya buluu ina vyakula vya kuvutia kwa rangi na macho. Kama vile supu na vinginevyo. Hii ni sehemu ya kupata kula chakula kitamu chenye ladha.

Ndani kuna mazingira ni wakati wa mchana pwani ina mchanga mingi iliyo nyeupe, nyumba ndogo yenye paa ya nyasi imezingirwa na miti na mimea tofauti.

Watu wanume kwa wanawake wamesimama mbele ya duka ilio na mashine ya kupimia maziwa juu kuna bango jeupe lilo chorwa ngombe na limeandikwa Destiny Dairies.

Hii ni meza ya kijivu, kuna masahani iliyo na vyakula vinavyovutia kwa rangi na ladha, nayo ni maharagwe na mandazi. Unga wa mandazi unaonekana kwa mkono wa kushoto, pia kuna bidhaa zinazotumika kupika kama vile kijiko.

Pwani ina mchanga mingi ulio mweupe, angani kuna mawingu, miti ya minazi na mimea mingine yana majani ya rangi ya kijani kibichi, kuna kibanda kidogo chenye paa ya nyasi, mbele nyumba kubwa inaonekana.

Mazingira ni wakati wa mchana, angani kuna mawingu, upande wa kushoto kuna miti na misitu yanayo pia rangi ya kijani kibichi, wafanyikazi wawili wamevalia sare inayofanana ya buluu.

Taa inatumika kuleta mwangaza wakati wa usiku. Kuna vyakula vya aina tofauti vinavyopitia kwa rangi na kwa ladha. Nayo ni mishikaki ya kuchomwa kwa jiko la makaa, viazi vya kukaangwa kwa mafuta na kadhalika.

Sahani nyeupe ina vyakula vya kuvutia vya rangi na ladha kama vile chapati, wali, mboga, nyanya, avocado na nyama. Hii inaonyesha utamaduni wa vyakula katika maisha ya binadamu.

Ufukoni una mchanga mingi miti ya kijani kibichi inaleta mandhari kuwa safi . Upande wa kushoto kuna jengo lenye kuta nyeupe. Upande wa kulia nyumba iliyo na paa ya nyasi inaonekana.

Mtu mmoja ameubeba sinia iliyo na masahani yenye vyakula vya kuvutia wa rangi na ladha navyo ni samosa, wali na vinginevyo. Mazingira ni ya hotelini pa kupata kutulia na kula.

Mkono umebeba sahani, iliyo na vyakula vya kuvutia kwa rangi na ladha. Nayo ni wali, nyama ya kusagwa, na mayai ya kuchemsha. Hii ni eneo ya kupata kutulia, na kula chakula kitamu.

Sinia kubwa, ina vyakula tofauti vya kuvutia kwa ladha navyo ni; sambusa, kebabu na vinginevyo. Hivi ni vyakula vinavyopatikana mtaani, haswa wakati wa mchana na alasiri.

Mazingira haya yanaonyesha kuwa hii ni maeneo ya kupokea vyakula vya kuvutia vyenye rangi tamu. Meza ya hudhurungi ina sahani mbili iliyo na wali wa pilau. Moja ina ndizi, ingine ina kachumbari.

Angani kuna mawingu. Pwani ina mchanga mwingi ulio mweupe. Miti ya minazi, miti ya kawaida na misitu ya kijani kibichi. Mbele kidogo upande wa kushoto, jumba jeupe limezingirwa na mimea.

Hii ni eneo ya soko, watu wanafanya shughuli tofauti ili kupata riziki navyo ni kama kuuza samaki wa kuchoma na manguo. Mwanaume mmoja aliyevaa shati la jezi ya timu ya Barcelona ameshika kitu.

Pwani una mchanga mweupe, anga ni safi. Miti ya minazi na miti ya kawaida na mimea mingine ya kijani kibichi yanaonekana. Upande wa kulia kuna jumba lenye paa nyekundu.

Juu ya meza ya rangi ya hudhurungi. Kuna sahani iliyo na samaki wa supu wa kukaangwa, na ugali. Haya yanaashiria kuwa ni sehemu ya kupokea mlo mtamu.

Pwani ina mchanga mingi miti na mimea ni rangi ya kijani kibichi, sekta hii ni ya kushughulikia watalii wanaokuja kuona bahari.

Viungo vyenye kuvutia kwa rangi na maridadi vimepangwa kwenye bakuli makubwa nayo ni kama vile pilipili, karafuu na vinginevyo. Hii inaonyesha utamaduni wa soko na biashara katika maisha yetu ya kila siku.

Ng'ombe walio na rangi yakuchanganya ambayo ni nyeusi na nyeupe wanakamwa. Mwanaume mmoja aliyenyoa nywele akiwa na koti ya buluu amechutama.

Wafanyabiashara wamewapanga samaki wa aina mbali mbali waliokaushwa huku wakiwangoja wateja katika soko. Hii inaonyesha utamaduni wa biashara na maisha ya kila siku ya jamii inayoitegemea bahari.

Mazingira inaonyesha kuwa haya ni maoneo ya kupata vyakula vilivyo tamu vya kuvutia. Sahani nyeusi iliyo kwenye meza nyeupe ina vyakula tofauti kama vile samaki wa kukaanga, wali na supu.

Majira ni wakati wa mchana. Eneo hii ni ya kujivinjari na kula mlo mtamu. Sahani tatu zenye rangi inayofanana yana vyakula tofauti kama vile wali, samosa na supu.

Pwani ina mchanga mwingi mweupe. Kwa upande wa kulia, miti inaonekana ni ya kijani kibichi. Kuna jumba ndogo lilo na ukuta mweupe. Bahari inaonekana upande wa kushoto. Hii inaashiria biashara ya uvuvi na kutumia maji kama njia ya usafiri.

Wachuuzi wa kuwaosha na kuwakata samaki waliovukwa baharini . Kuna wauzaji na wanunuzi. Kuna vitambaa vinatumika kuleta kivuli wakati wa jua.

Pwani ina mchanga mingi ilio mweupe, miti ya nazi na mimea ya kijani kibichi yanayozingira nyumba ndogo ya ukuta nyeupe, mbele yake kuna viti. Hii ni sehemu ya kujivinjari.

Mazingira yanaonesha kuwa ni eneo ya kupata samaki, waliokaangwa kwa kutumia mafuta. Mwanamke mmoja aliye na kofia ya buluu, shati yenye mikono refu, ndiye anayefanya biashara hii.

Mazingira ya wakati wa mchana. Angani kuna mawingu. Mbali kidogo upande wa kulia kuna jumba jeupe lililozingirwa na miti na mimea ya rangi ya kijani kibichi. Pwani ina mchanga mwingi mweupe.

Mazingira haya yanaonyesha kuwa hii ni sehemu ambayo unaweza pokea nyama tamu sana. Mwanaume mmoja aliye na shati ya manjano anaonekana kulipika nyama linalochomwa. Hapa kuna kama kuwa hoteli.

Juu ya meza nyeupe kuna sinia ya manjano iliyo na sahani vyenye chakula kama vile; sambusa, mkate, maharagwe na kikombe cha chai. Inaashiria kuwa ni vyakula vinavyopokewa asubuhi. Inaleta mandhara kuwa ya hotelini.

Mikono iliyo na shati ya buluu inaonekana ikikata na kutayarisha nyama iliyochomwa. Haya yanadhihirisha kuwa hii ni sehemu ya kupata mlo na kula nyama iliochomwa.

Bakuli matatu yenye rangi nyekundu yamebeba vyakula navyo ni kachumbari na pilau ya nyama hii ni sehemu ya kupokea vyakula.

Mkono uliobeba kijiko inaonekana ikiandaa chakula kilicho na nyama kwa upande ni mshikaki uliochomwa kwa kutumia jiko ya makaa hii ni sehemu ya jikoni haya ni maeneo ya kupokea chakula yani hoteli.

Pwani ina mchanga mingi ulio mweupe, miti na mimea ya kijani kibichi, mashua iliyojengwa kutumia mbao imeegezwa hii inadhihirisha shughuli ya kuwavua samaki au kutumia maji kama jinsi ya kusafiri.

Lori ambayo mbele yake ni nyeupe kutoka Isuzu ni ya kampuni ya maziwa ya mlima Kenya. Limeegeshwa mbele ya jumba lenye lango ya buluu na dirisha ndogo ikiwa na paa. Mwanaume mmoja ameweka mikebe miwili ya maziwa kwenye pikipiki.

Miti, mimea, manyasi iliyokatwa na kufagiliwa inafanya mandhara kuwa mzuri na wa kuvutia. Upande wa kushoto kuna bango ya buluu ya kampuni ya AWF.

Mazingira ni ya wakati wa mchana. Anga ni safi. Mbele kidogo, miti iliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi inaonekana. Jua linachomoza kwa ukali sana. Upande wa kushoto 𝑘𝑎𝑟𝑖𝑏𝑢 na barabara ya lami 𝑘una biashara ya kuuza na kupika inayoendelea.

Sahani nyeupe ina vyakula tofauti vya kuvutia vya rangi na ladha kama vile wali, supu na ndimu. Hii ni sehemu ya kupokea vyakula tamu.

Mazingira tulivu mazuri ya bustani. Njia imetengwa kwa ajili ya kutembelea. Kando yake kuna nyasi iliyotunzwa na kukatwa vizuri ya kijani kibichi. Upande wa kushoto, ni nyumba iliyo na ukuta mweupe, uliozingirwa na miti na vichaka.

Taa inatumika kuleta mwangaza wakati wa giza. Mwanaume aliyevaa t-shirt nyekundu na kofia ndiye muuzaji wa vitu kama vile mshikaki na viazi vilivyochomwa. Watu wananunua.

Meza ni ya hudhurungi ambapo juu kuna sahani la glesi iliyo na vitu tofauti kama vile sharubati nyekundu, viazi vya kukaangwa na vinginevyo. Hii ni sehemu ya kujivinjari na kupata utulivu.

Mazingira ni wakati wa mchana, jua linawaka kusababisha kivuli kuonekana, sahani nyeupe kuna vyakula tofauti kama vile wali, samaki wa kukaangwa kwa mafuta na supu.

Mazingira inaonyesha kua hii ni sehemu ya kupokea vyakula tofauti tofauti na vya kuvutia kama vile; mshikaki wa kuchomwa kwa makaa ya moto, mahindi na chapati. Taa inatumika kuleta mwangaza usiku.

Mazingira ni ya wakati wa mchana. Anga ni safi huku jua inawaka kwa ukali sana. Mwanamme mmoja aliye na kofia kichwani, anaonekana akifanya biashara yake ya kuuza mbaazi kwenye baiskeli.

Taa inatumika kuleta mwangaza wakati wa giza, kuna vyakula vya aina tofauti navyo ni samaki, mishikaki na kadhalika hii inaashiria kuwa maeneo haya ni ya kupokea vyakula vitamu.

Pwani ina mchanga, mbele kidogo maji ya bahari inaonekana, mashua yameegezwa hii inadhihirisha kua uvuvi unaendelea katika eneo hii pia maji inatumika kama njia ya usafiri na watu wengine.

Masinia makubwa yaliyopangwa kwa utaratibu, yana vyakula vya kuvutia kama vile viazi karanga, sambusa na bajia. Upande wa kushoto ni mtu anayeona akiipakia. Anaonekana kuwa muuzaji. Upande wa kulia, miguu yanaonekana ya wanunuzi.

Majira ni wakati wa mchana hivi jua inang'aa eneo hili inaonekana kuwa ya kujivinjari na kupokea mlo mtamu wenye rangi ya kuvutia, kwa sinia kunaonekana wali na nyama ya kusagwa.

Mkono umeobeba sahani mweupe ulio na chakula cha kuvutia kwa macho na ladha nayo ni wali, nyama ya kusagwa na ndizi. Hiki ni chakula kitamu. Mazingira yanaonyesha eneo ya kutulia na kupata kula.

Mazingira ni wakati wa mchana huku jua linawaka vile kidogo upande wa kulia kuna miti na misitu iliyo ya rangi ya kijani kibichi. Mlo tofauti inachomwa kwenye jiko la makaa.

Kigari cha mkono kimeundwa kama duka kina paa ya kitambaa na magurudumu mekundu lipo katika soko ama barabara iliyo na watu wengi ambao wanaeza kununua bidhaa hizi.

Angani kuna mawingu. Mazingira ni ya mchana hivi. Mbali kidogo baharini upande wa kushoto, kuna mashua. Miti na mimea ni rangi ya kijani kibichi. Pwani ina mchanga mweupe.

Mwani ina mitanga mingi uliyo mbele. Upande wa kulia mbele kidogo nyumba ndogo iliyopana imezunguliwa na miti na pengine tofauti yaliyo ya kijani.

Nyasi iliyokatwa na kufagiliwa, miti na mimea yenye majani ya rangi ya kijani kibichi yanaleta mvuto kwenye mazingira. Njia imetengwa kwa kando mbali na nyasi ya kutembelea.

Mazingira na bidhaa yaliyomo kwenye soko hii yanaashiria kuwa biashara ya uvuvi, kuosha na kuwakata samaki inaendelea. Bahari inaonekana kwa umbali. Anga ni safi.

Mazingira ni wakati wa mchana. Mbali kidogo upande wa kulia kuna jumba lenye mabati linalong'aa. Ng'ombe amefungwa katika jumba lake huku akinywa maji. Mbali kidogo kuna udongo uliokauka.

Juu ya meza ya hudhurungi kuna sahani nyeupe iliyobeba vyakula tofauti vyenye mvuto wa rangi na ladha kama vile mchele, mboga, nyama iliyochomwa, supu, ndimu na nyanya.

Ng'ombe wamesimama katika zizi huku wakila nyasi chuma imetumika kitaka kuunda hii inadhihirisha jinsi ya kufuga mifugo kwa wakati wa sasa.

Sahani ina vyakula vya kuvutia kwa rangi na ladha. Kuna wali wa manjano, nyama, na kabeji. Mbele kidogo mnyama anaonekana akiwa amelala. Shemu huo ni ya kupata mlo mtamu.

Viboko wawili mmoja akiwa anakula, nyani akiwa kati yao. Mazingira hii ina nyasi ya rangi ya kijani kibichi. Jua inaonekana ikiwaka kwa umbali. Mazingira haya yanaonyesha utalii unaendelea katika nchi.

Jua inawaka kwa ukali sana huku anga ikiwa safi, kusababisha kivuli kuonekana. Mama mmoja ameushika ndizi iliyovunwa. Nyuma yake kuna migomba mingi ya ndizi.

Mazingira haya yanaonyesha kuwa hii ni eneo la kupokea vyakula vilivyo vitamu vyakuvutia. Mwanamke mmoja aliyesonga nywele, huku akitabasamu, amebebea sinia kubwa vilivyo na sahani mingi.

Juu ya jiko linalotumia moto ya makaa kuna bidhaa vya kuliwa na kuchomwa kama vile mahindi na viazi hivi vinapatikana mitaani hali hii inaonyesha utamaduni wa kikazi na vyakula katika maisha ya binadamu.

Pwani ina mchanga mwingi mweupe, miti, nyasi na misitu ya kijani. Nyumba ndogo iliyo na paa ya nyasi imezingirwa na miti. upande wa kushoto baharini kuna mashua.

Juu ya meza ya manjano kuna sahani iliyo na vyakula vya kuvutia kwa rangi na ladha. Hayo ni samaki wa kukaangwa na ugali na sharubati ya kwata. Hii ni sehemu ya kutulia na kupata kula mlo mtamu.

Simba wawili wamelala sakafuni wakiwa wametulia tu. Mimea ni ya kijani kibichi. Wanyama wanategemea miti ili kupata kivuli wakati wa jua. Haya yanadhihirisha kuwa utalii unaendelea.

Mazingira ni wakati wa mchana. Eneo hii ina mvuto wa kuonyesha kuwa ni sehemu ya kujivinjari. Mwanamke mmoja aliye na shati nyeupe huku akitabasamu aliyesonga nywele amebeba sinia yenye minazi kwa mkono wake wa kulia.

Mazingira inaonyesha ku hii ni sehemu ya kupokea mlo mtamu wenye rangi ya kuvutia kwa macho. Nayo ni kama samaki wa supu, mboga na ugali. Yote ya kukwa sinia ya buluu.

Kibanda yenye mabati ya rangi ya buluu ya kuuzia minazi iliyo. Mwanaume mmoja aliyevalia miwani machoni na kofia ya kijani ndiye muuzaji. Miti ya minazi inaonekana jua inawaka kwa ukali.

Sahani ina vyakula vya kuvutia kwa rangi na ladha ambavyo ni tofauti kama vile ndimu, chapati, kachumbari na nyama ya kuchomwa. Mbele kidogo upande wa kushoto kuna mti wa migomba.

Kwenye meza iliyo na sahani mweupe, ina vyakula vya kutia kwa rangi na ladha navyo ni kama vile bajia. Hii ina dhahiri shahiri hili kuwa ni sehemu ya kupokea na kupata kula vyakula vitamu.

Pwani ina mchanga mwingi ulio mweupe, miti ya minazi na mimea mengine ya rangi ya kijani kibichi. Nyumba ndogo iliyo na paa ya nyasi imezingirwa na miti hiyo.

Sehemu ya mapumziko ya pwani ina miti mingi ya minazi na majengo ya kifahari. Kuna vibanda vidogo vya nyasi vya watu pa kupumzikia. Hii inaonekana kuwa sehemu ya utalii

Kwenye meza nyeusi, kuna sahani nyeupe, iliyo na vyakula vya kuvutia kwa rangi na ladha. Nayo ni pilau, nyama, nyanya na kitunguu, na viazi vilivyoko. Hii inadhihirisha kuwa sehemu hii ni ya kupokea vyakula v𝑖tamu.

Juu ya meza kuna vyakula vya kila aina kama vile mishikaki wa kuchomwa kwa makaa ya moto, viazi karanga na chapati. Mazingira haya ni ya kupata kupokea vyakula vitamu vinavyovutia.

Miti ya minazi minne ya kijani kibichi. Nyumba ndogo yenye ukuta nyeupe yenye paa ya nyasi imezingirwa hayo

Bidhaa zilizopo kwenye eneo hii zinadhihirisha kuwa ukulima unaendelea navyo ni kama vile machungwa, vitunguu na vinginevyo. Watu, wauzaji na wanunuzi wapo eneo hili.

Sahani nne, tatu zafanana moja ikiwa nyeupe vina vyakula vya kuvutia kwa macho na ladha navyo ni wali, wali wa pilau, nyama ya kusagwa na kuku.

Wanawake wawili wanaonekana kuvalia sare ya sehemu ambayo ni nyeupe wamevalia barakoa usoni pia wanaonekana wakipima maziwa katika jumba lilo na rangi nyeupe na lango la bluu nyuma yao kuna mpiga picha.

Pwani ina mchanga mweupe mingi. Mbele kidogo kuna misitu ya kijani kibichi. Mashua imeegezwa. Hii inadhihirisha kuwa shughili ya uvuaji wa samaki au kutumia maji kama jinsi ya kusafiri.

Mikono ya mtu inapika mishikaki kwa kutumia jiko linalotumia moto ya makaa. Mishikaki haya ya nyama yamepangwa vizuri juu ya nyavu. Hii inaonekana kuwa eneo la kupokea vyakula vya mtaani au sherehe.

Mazingira hii inaonyesha kua ni sehemu ya kuendeleza ukulima haswa wa ndizi. Wanawake wawili mmoja ameshika bidhaa ya kukata ndizi kutoka kwa mgomba na mwingine amebeba mtoto mgongoni.

Nyasi safi iliyokatwa na miti ya kijani kibichi, inaleta mandhari na mazingira kuwa safi na tulivu. Njia imetengwa kando na palipopandwa nyasi ya kutembelea. Mbele kidogo kuna jumba lililo la paa ya nyasi.

Eneo ya pwani iliyo na mchanga mingi, miti ya minazi na misitu. Nyumba ndogo yenye ukuta nyeupe imezungukwa na miti. Eneo hii ina mandhari safi na tulivu ya kuvutia.

Mkono mmoja imeishika nazi iliyovunjwa iki ikuna kutumia mbuzi. Haya yanadhihirisha kuwa hii ni mazingira ya pwani ambapo shughuli ya kupanda na kuvuna nazi inaendelea.

Minazi mirefu na bahari yanadhihirisha kuwa hii ni sehemu ya pwani. Yanaashiria uendelevu wa utalii na biashara kama vile uvuvi wa samaki.

Mazingira yanaonyesha kua ni wakati wa mchana ivi, jua inawaka ingawa sio kali sana, ni eneo ya kuwakata na kuwaosha samaki wa tofauti waliovuliwa baharini.

Mazingira ni ya wakati wa usiku. Taa inatumika kuleta mwangaza, kunapokua na giza. Mwanaume mmoja aliye na shati jeupe, anachoma nyama kutumia jiko la makaa.

Vitafunio hivi vya kila aina vya chakula vya kukaangwa kama vile sambusa, maandazi, bajia na viazi. Bakuli mbili ndogo ina mchuzi wa kuongeza ladha inalenta hisia ya sherehe.

Pwani ina mchanga mwingi kuliko miti na misitu ya kijani kibichi. Mashua iliyotengenezwa na mbao imeegezwa, hii inadhihirisha kutumia maji kama jinsi ya kusafiri na shughuli ya kuwavua samaki baharini.

Mazingira inaonyesha kwamba hii ni sehemu ya kupokea samaki waliokaangwa kwa mafuta. Mwanaume mmoja aliye na shati nyeupe akiwa na bangili ya buluu kwenye mkono wa kushoto na kikamatio kwa kulia anaonekana kuwa muuzaji.

Kwenye meza ya kijivu, masahani yamebeba vyakula vinavyovutia kwa rangi na ladha. Navyo ni maharagwe na mandazi. Hii inaonekana kuwa sehemu ya kijivinjari na kupata vyakula vitamu.

Pwani una mchanga mingi ulio mweupe na miti ya minazi. Upande wa mbele, kuna jumba lenye kuta wenye rangi nyeupe na paa ya nyasi iliyozingirwa na miti.

Sinia kubwa ambayo ina vyakula vya kuvuutia rangi na ladha navyo ni wali, viazi vya kukaangwa kwa mafuta bajia na kadhalika.

Vyakula vitamu vyenye kuvutia kwa rangi na ladha imefungwa kwa utaratibu na kwa ulaini. Nayo ni kama vile mishikaki, mandizi na vinginevyo. Haya ni maeneo ya kupokea chakula vitamu sana.

Twiga wawili wamesimama kwenye boma lao karibu na kuzuia, ni warefu na miili yao ina rangi ya kahawia na manjano, nyuma miti ya mimea inadhihirisha kuwa ni eneo lao la kuishi.

Kwenye bakuli makubwa kuna vyakula tofauti vya kuvutia kwa rangi na ladha. Navyo ni kama vile pilau ya nyama, maandazi, nyama ya kukaangwa na vinginevyo. Hii ni sehemu ya kupokea mlo au yenye sherehe.

Mkono inafinya ndimu ikinyunyiza maji yake kwenye viazi iliyopikwa. Hili linadhihirisha kuwa eneo hili ni la kupokea vyakula vya mtaa. Jiko la makaa linawaka moto.

Hali ya kutosha ng'ombe wengi wanatafuta chakula kwenye rundo la takataka wanapatana na plastiki na makaratasi zinazotishia afya yao. Hali hii inaonyesha uzuri wa kuitunza mazingira na umuhimu wa kutupa takataka pahali inapofaa.

Watu watatu, wanawake wawili waliovaa nguo ya maridadi na mwanaume mmoja aliye na kofia mweupe kichwani huku akiabasamu. Wako katika soko ya viungo mbali mbali kama vile pilipili, binzari na vinginevyo.

Mezani kuna sahani zilizobeba vyakula vya kuvutia kwa rangi na ladha, navyo ni wali wa manjano, nyama na supu hii inaonekana kuwa sehemu ya kupokea chakula tamu.

Mazingira ni wakati wa mchana mbele kidogo kwa upande wa kushoto bango nyeupe imechorwa ndovu upande wa kushoto karibu kuna jumba mbili moja ina paa nyekundu nyengine ni hudhurungi.

Angani kuna paa, mazingira yanaonyesha hii ni eneo ya kuwaosha na kukata samaki waliovuliwa baharini. Kuna wauzaji na wanaume. Mwanaume mmoja aliyevaa shati ya buluu ni muuzaji anakata samaki.

Pwani ina mchanga mingi ulio mweupe kwa kulia kuna miti na mimea, nyumba nyeupe imezingirwa, kwa upande wa kushoto ni bahari kunaye aliyesimama karibu nayo, hii ina ishara kua kuna uvuvi unaoendelea na maji inatumika kama njia ya usafiri.

Angani kuna mawingu. Mazingira ni wakati wa mchana. Jua inaonekana kwa mbali. Kitalu kimezingira eneo la ndani iliyo na miti na mimea yenye rangi ya kijani kibichi.

Mazingira yanaonyesha kua haya ni kupokea mapochopocho tofauti wengine wauzaji huku wengine mwanamke mmoja aliyevaa shati nyeupe anapima sharubati.

Watu wawili, wote wana sinia kila mtu na yake vina vyakula tofauti kama vile samaki na mishikaki ya nyama, wamevalia sare nyekundu miti ni ya hema ambapo shughuli hii inaendelea inaleta mvuto wa sherehe.

Pwani ina mchanga mingi iliyo mweupe. Miti na mimea ya kijani kibichi yanaleta mvuto kwenye bahari. Bahari lina hoteli, hii ni dhahiri shahiri kua watalii wanakuja katika eneo hili uvuvi wa samaki unaendelea.

Vyakula vya kila aina vya kuliwa mitaani vimeandaliwa na kutandazwa kwa utaratibu na ulaini, navyo ni kama vile mishikaki. Mwanaume mmoja aliye na koti ya bluu anaonekana kula ugali.

Ng'ombe kadhaa wamo ndani ya zizi. Wametulia wengine wamesimama kila nyasi, na wengine wakipiga miayo. Zizi hii ina miundo ya chuma. Inaathiria ukulima kwa mifugo, unaoendelea kwa zizi ya kisasa.

Mazingira ni wakati wa mchana, angani kuna mawingu. Jua inawaka huku kusababisha kivuli ya mimea kuonekana. Mwanamke mmoja ameshika ndizi ya mgomba.

Hii ni sehemu ya kuhakikisha afya, ubora na usafi wa vyakula tunavyovikula. Mwanamke mmoja anaonekana akipima maziwa kwenye chupa ya glesi amevaa koti nyeupe.

Chakula kilichoandaliwa na kupikwa vizuri kinavutia kwa rangi. Inaitwa mishikaki. Imepangwa kwa sahani na imepambwa kwa kutumia mboga safi, vipande vya vitunguu na nyanya. Inapatikana kwenye mikahawa.

Nyasi iliyokatwa na kufagiliwa. Miti ya nazi inaleta mandhari kuvutia. Njia ndogo imetengwa ya watu kutembelea. Sehemu hii ni ya kujivinjari na kutulia. Vibanda vidogo vyenye paa ya nyasi yanaonekana.

Mazingira inaonesha kuwa hii ni sehemu ya kupokea vyakula vilivyokaangwa kwa mafuta. Jiko linatumia kuni ili kuwaka. Hii ni sehemu ya kujivinjari.

Mazingira inaonyesha kuwa hii ni sehemu ya kupikia mlo mtamu wenye rangi ya kuvutia. Sinia kubwa imebeba wali ya rangi ya manjano na nyama iliyobondwabondwa na mayai ya kuchemshwa.

Mazingira ni wakati wa mchana. Angani kuna mawingu. Miti na mimea yenye majani ya rangi ya kijani inaleta mvuto. Watu tofauti wanatembea. Magari yapo mbele yao yameegemwa.

Pwani ina mchanga mingi mweupe, upande wa kushoto, nje ya bahari kuna mashua lililoegeshwa. Upande wa kulia juu angani, ndege linaashiria jinsi ya kusafiri. Miti na mimea ni ya kijani kibichi.

Mazingira ni wakati wa mchana. Mbele kidogo bahari inaonekana. Eneo hii ni soko ya kuuza samaki walivuliwa na kukatwa. Kuna watu wa aina mbalimbali. Wanawake hadi wanaume.

Hapa ni wakati wa mchana. Njia yenye mawe ambayo pande zote ina nyasi zilizokatwa na ni safi ikielekea kwenye nyumba iliyo na ukuta mweupe na paa ya nyasi.

Mezani kuna sahani mawili zilizobeba vyakula vya kuvutia, navyo ni maharagwe na mandazi. Mazingira inaonesha kuwa hapa unaweza kupata vupuli vya kupokea vyakula vitamu

Sahani ya mabati ina chakula cha kuvutia kwa rangi na ladha nayo ni wali, nyama na kabeji. Hii inaonekana kua ni sehemu ya kupumzika na kupata mlo mtamu.

Mazingira yanaonyesha kuwa hii ni sehemu ya kujivinjari na kupokea chakula mtamu kwenye mvuto. Sinia ya hudhurungi inakuwa sahani iliyo na vyakula tofauti kama vile samaki wa kukaangwa, viazi karanga, supu na chapati.

Twiga watatu wamesimama katika eneo iliyozingirwa kwa kutumia vyuma na ukuta. Miti na mimea yanafaidi sana kwa wanyama. Navyo ni kama vile kuleta kivuli wakati wa jua.

Pwani ina mchanga mingi uliyopo, minazi na mimea ya kijani kibichi. Mashua iliyotengenezwa na mbao imeegeshwa hii inadhihirisha uvuaji wa samaki baharini na kutumia maji kama jinsi ya kusafiri.

Miti ya minazi na mimea ya kijani kibichi yanaongeza mandhari kuwa ya kuvutia. Sekta hii inadhihirisha kuwa utalii unaendelea.

Shughuli inayoendelea inahusisha upikaji na uuzaji wa vyakula vya mtaani navyo ni viazi tamu na mahindi. Mengine yanaendelea kuchomwa kutumia jiko ya makaa. Mkono mmoja umeukatanisha mahindi.

Mwanamke aliyefunga kitambaa kwa kichwa, ako sehemu panapouzwa ndizi yaliyoiva. Nyuma yao kuna kitaru lenye lango kuu nyeusi ambapo kuna maghorofa yaliyokaribiana.

Mazingira inaonyesha kuwa maeneo haya ni ya kupokea mlo ulio mtamu. Sahani mbili zote ni vioo. Vina wali wa rangi unaofanana ambao ni manjano huku wa kukaangwa na wa kulia una supu.

Mtu mwenye saa mkononi na shati yenye rangi mbili tofauti nyeusi na nyeupe anakata nyama. Pande nyingine kuna meza na viti na watu walioketi. Hii inadhihirisha kua eneo hili ni pa kupata chakula cha kuvutia.

Juu ya meza kuna sahani iliyo na vyakula vya kuvutia kama vile wali na maharagwe iliyo kwa bakuli ndogo nyeupe. Hii inaonyesha kua haya ni maeneo ya kupokea vyakula vitamu inawezekana kua hoteli.

Viti vya kijadi vimepangwa chini ya mti iliyo na matawi ya rangi ya kijani kibichi. Pwani ina mchanga mweupe uliomwagwa upande wa kushoto kuna jumba lenye ukuta nyeupe.

Mwanamke aliyevaa shati nyeusi na sketi ya hudhurungi amesimama nyuma ya mgomba wa ndizi ulio na matawi wa kijani karibu na jumba la matope.

Eneo ya pwani yenye mchanga mingi, kwa upande wa kulia kuna nyumba ndogo ya rangi nyeupe yenye madirisha iliyozingirwa na miti na misitu ya rangi ya kijani.

Pikipiki imeegezwa karibu na watu wanaomtizama mkulima akiwa anapanda mgomba wa ndizi, huku ameshika jembe akiwa na tishati ya kijani na longi nyeusi.

Anga ina mawingu, kwa umbali bahari linaonekana. Pwani ina mchanga nyingi nyeupe. Miti na mimea ina matawi ya rangi ya kijani. Kando ya mti, jumba linaonekana.

Moto kutoka kwa jiko la makaa unatumika kuchoma nyama. Mtu mwenye shati nyeusi lenye mikono fupi ako kando. Viti viwili vyeusi na meza moja havina utumizi.

Mazingira ni wakati wa mchana. Jua inawaka kusababisha kivuli kuonekana. Mwanamume mmoja aliye na kofia, shati nyeupe na longi , ako upande wa kushoto wa gari nyekundu.

Mwanaume aliyevaa shati ya kijivu anageuza mishikaki juu ya jiko la makaa na kuziuza, wawili pande wa kulia wanayatazama wanafanana na wanunuzi.

Mazingira inaonyesha ni wakati wa usiku. Watu wanatumia taa ili kuleta mwangaza. Mwanaume anayeshughulika kuandaa, na kuchoma, mishikaki anatabasamu na watu wengine.

Mazingira ni wakati wa mchana. Pwani ina mchanga nyingi nyeupe. Ghorofa refu lenye paa ya hudhurungi na madirisha nyingi imezingirwa na miti yenye matawi ya rangi ya kijani.

Masahani matatu, yote meupe. Yana vyakula tofauti, moja ikiwa na viazi vilivyokaangwa, nyingine ikiwa na wali na nyama wa kusiagwa.

Angani kuna mawingu. Pwani ina mchanga mingi ambayo ni nyeupe. Nyumba lenye paa ya nyasi ipo karibu na miti yenye matawi ya kijani. Uchafu upo kwenye mchanga.

Watu, wa kike kwa wa kiume, wakubwa kwa wadogo, wanawatazama mamba wakilishwa na mwanaume aliyevaa long'i na vesti ya rangi ya machungwa na barakoa usoni.

Meza ya rangi ya kijani , kina vyakula vya kila aina kama vile samaki wa kukaangwa, chapati, viazi vya manjano na vinginevyo. Ni eneo ya kuvinjari na kula.

Mazingira ni wakati wa mchana. Angani kuna mawimgu. Jumba lenye ukuta nyeupe na paa ya nyasi imezungukwa na miti ambayo ni ya kijani. Pwani ina mchanga mingi nyeupe.

Mazingira ni wakati wa mchana. Jua linawaka kusababisha kivuli. Mwanaume aliyenyoa huku akivaa gamboot , ako karibu na mgomba wa ndizi, wenye matawi ya rangi ya kijani.

Kwenye sahani kubwa nyeupe, ina vyakula vya aina tofauti, kama vile, samaki aliyekaangwa kwa mafuta aliye na ndimu iliyokatwa juu yake, viazi vilivyokaangwa vya manjano na supu.

Watu wa aina mbalimbali wako sokoni, kuna wauzaji na wanunuzi. Lori ya rangi nyeupe lipo kando ya jumba lililo na madirisha mengi. Mwanamme mwenye saa mkononi ni mnunuzi.

Mazingira ni wakati wa mchana jua inawaka kusababisha kivuli kuonekana. Hii ni eneo ya kuosha na kukata samaki waliovuliwa baharini, kuna watu wakila aina wengine wakiwa na buibui.

Hekalu ya rangi nyeupe ina pande mbili, ya ndani ikishiriwa na tangi, inje kuna nyasi na miti ya kijani. Saini ya barabara imesimama.

Mazingira ni wakati wa jioni jua linapo tua meza kubwa ina vyakula vya kila aina kama vile karoti, nyanya, nyama zilizochomwa kwenye jiko.

Sahani tatu mna vyakula vya aina tofauti. Vya kwanza ikiwa wali unaovutia wa rangi ya manjano na nyama iliyosagwa na mayai ya kuchemshwa hapo kando. La pili likiwa na wali mweupe na mboga.

Meza, iliyo ya kijani ina vyakula vya kila aina. Kama vile chapati, keki, bajia, mandazi na chai, supu hata pia na chumvi.

Kwenye koti ya buluu na longi ya kijivu ameushika kisu kwa mkono wa kulia. Wa kushoto una viazi vitamu na bangili ya bendera ya Uganda.

Jiko ya chuma nyeusi ya makaa yenye moto inatumika kuchoma nyama yaliyowekwa ndogo ndogo kwenye kijiti ili kuzichoma nyama choma.

Sahani inaviakula tofauti, viazi karai yaliyo na rangi ya machungwa, maandazi yanayovutia na viakula vingine vilivyo na rangi ya manjano.

Anga ni safi, pwani ina mchanga mingi safi ambayo ni nyeupe kando ya bahari Hindi. Jumba lenye paa ya nyasi inazungukiwa na miti ambayo matawi yake ni ya kijani.

Meza na viti viko hotelini, isipokuwa moja ina vyakula kama vile karanga, wali na samaki. Kinywaji cha rangi ya manjano ki kwa chupa vijiko vimefunikwa na shashi.

Sahani tatu ya vyakula tofauti; ya kwanza ikiwa na viazi karanga, ya pili ikiwa na mshikaki ya nyama ya kuchomwa, ya tatu ikiwa ni ya nyama ya kuku iliyokaangwa ya rangi ya machungwa.

Mazingira ni wakati wa mchana. Jua inaangaza miale yake. Anga ni safi. Ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe mwilini wanakula nyasi ilivyokauka. Miti ina majani ya rangi ya kijani.

Sehemu ya kuuzia na kukata samaki iliyoko baharini wanaanikwa na kuwekwa pamoja kulingana na jinsi wanafyotoshana uchafu unawekwa katika sanduku ya kutupia taka.

Sahani mbili zote ni nyeupe zina vyakula vinavyofanana vikiwa wali, nyama wa kubondwa na mayai ya kuchemshwa. Kuna glesi tano, tatu zikiwa bure, mbili zikiwa na vinywaji bidhaa zote ziko kwa sinia ya rangi nyeusi.

Pwani yenye mchanga mingi nyeupe ina uchafu usiotakikana. Angani kuna mawingu, baharini kuna mashua matatu kwa umbali. Miti na mimea ina majani ya rangi ya kijani.

Anga ni safi na mawingu kidogo. Mbele kidogo, kuna miti na mimea yenye majani ya rangi ya kijani. Ng'ombe yanapita, kuenda kuoshwa na dawa.

Mazingira ni wakati wa mchana, anga ni safi. Mtu mwenye kofia na mavazi ya rangi ya manjano anampulizia ng’ombe ndama kwenye nyumba yake iliyozungukwa na miti.

Watu wanapika chini ya hema. Mwanamke wa nyuma anageuza akipindua mishikaki juu ya makaa ya jiko. Ni tamasha na eneo ya vyakula na harufu ya nyama choma.

Sahani moja ina wali kwa nyama ya ng'ombe ingine ina kuku. Sharubati upande wa kulia ni wa rangi ya manjano wa kushoto ukiwa nyekundu.

Mazingira ni wakati wa mazao, migomba ya ndizi iliyomea kwa mchanga ya hudhurungi yana majani rangi ya kijani. Mwanaume mmoja anavalia shati na longi nyeupe.

Aliye upande wa kulia amevaa apron nyeupe huku ameshika sahani, ndiye mpishi, mbele kidogo kuna jumba la manjano. Ni wakati wa jioni jua linawaka.

Mazingira ni wakati wa usiku. Taa inatumika kuleta mwangaza ili watu waone. Kuna mlo ya kila aina kama vile nyama iliyochomwa na kushikwa kwa kijiti.

Mazingira inaonyesha ni wakati wa usiku kabisa. Watu wako wa kila aina. Kunao wa kuandaa na kupakua vyakula huku wakiuza.